Kisanduku cheusi cha plastiki, chenye saladi yenye majani mabichi yamechanuka, kinakaa juu ya fremu ya mbao nje, na bomba la maji likielekezwa kwenye ndoo nyeupe ilio chini. Miti na nyasi vinaonkena kwenye mandhari ya nyuma.

Vichwa viwili vikubwa vya lettuce , enye majani ya kijani vinamea kwenye chombo cha plastiki cheusi kilichoinuliwa juu ya fremu ya mbao. Bomba linaunganisha chombo hicho na ndoo nyeupe iliyo chini, huku kukiwa na miti na uoto wa asili nyuma yake.

Watu kadhaa wanafanya kazi shambani katika eneo lenye mimea ya kijani chini ya anga lenye mawingu kiasi. Wengi wao wameinama wakihudumia mimea, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali. Miti na majengo madogo yanaonekana kwa nyuma.

Mtu amesimama katikati ya chumba chafu, akiwa amezungukwa na mtari ya mimea yenye kijani kibichi iliyostawi, ikiwa na kamba nyeupe zinazoning'inia, zinazotumika kusaidia mimea.

Picha ya karibu ya bomba za umwagiliaji wa matone, zilizowekwa kwenye mistari ya mimea michanga ya kijani, inayokua kwenye udongo wa kahawia shambani, huku mandhari ya nyuma ikiwa na uoto wa kijani.

Vinyunyuzio vya maji, vinamwagilia shamba kubwa, lenye mazao ya kijani kibichi, yakining'inia kwa uhai wa afya. Katika mandhari ya nyuma, kuna nyumba mbili, zilizozungukwa na miti ya kijani, zikisimama kwa utulivu chini ya anga safi.

Mstari wa mimea michanga, unamwangiliwa kwa kutumia bomba jeupe lenye mashimo madogo, yanayotoa vijikondo vya maji, likimwangilia kila mmea moja kwa moja kwenye shamba la kijani.